Muuguzi ama nesi anahudumia mgonjwa aliyekuja kuangaliwa mikono yake imejaa vidonda ama mabicha. Hii ni ishara kwamba kuna ugonjwa fulani huyu mgonjwa ako nao na amekuja kwa matibabu hapa na daktari ako makini kumhudumia.

Dawa hizi za kienyeji zilizo katika meza ya maonyesho kuonyesha kwamba dawa hizi ni za kuondoa maumivu, zinginezo pia za kutibu katika mwili wako. Dawa hizi za kiasili ziko kwenye duka hili kuonyesha kwamba ziko kwenye soko na wewe mgonjwa unaeza pata dawa hizi ili ukapate kupata matibabu katika afya yako na katika mwili wako.

Mama amuonyesha mwanao jinsi ya kunawa mikono kwenye tenki hili la roto lililofadhiliwa na kampuni ya UNICEF. Mama huyu na mwanao wamevaa barakoa ili kujikinga kulingana na ugonjwa huu wa corona uliokuwa hapo kipindi cha awali.

Mhudumu wa kiafya, anafanyia usafi vifaa vyake vya afya kwa ajili ya wateja kuja kuhudumiwa katika afya zao. Inakaa ni huduma ya kuhudumia wagonjwa wenye shida ya meno ama kung'oa meno katika zahanati hii.

Chanjo hutumika sana kuchanja watoto wachanga ama watu wazima kujikinga na maradhi ya kila aina. Ukiwa mzazi wa mtoto mdogo hakikisha amepata chanjo zote za watoto za ukambi, polio na kila aina kwa ajili ya afya ya mtoto na wewe mtu mzima.

Wahudumu wa afya wanajizatiti kuhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum huku wamejifunika barakoa za kisasa pamoja na mashine wakihudumia mgonjwa huyu katika zahanati hii. Mgonjwa amelala na anahudumiwa ili apate matibabu kwa haraka na katika njia nzuri.

Mgonjwa anapokea chanjo katika zahanati ya afia. Muuguzi ako tayari kumdunga sindano huku mgonjwa amevalia barakoa pamoja na muuguzi.

Mama akiwa katika wardi ya kujifungulia ya akina mama anafurahia kupata mtoto wake huku rafikiye ama jamii yake wamekuja na mazawadi kumletea mablanketi, neti pamoja na nguo za mtoto ili kufurahia mtoto huyu aliyekuja kwa dunia, kweli mtoto anapozaliwa ama kuna na baraka zake teletele.

Madaktari wamo katika zahanati ya afya, huku mgonjwa wakimtazama mapigo ya damu, wakitumia kifaa maalum cha kupima mapigo ya damu ili kumuonyesha kwamba damu iko sawa ama mapigo ya damu yako sawa.

Muuguzi wa afya amemweka mgonjwa kwenye kitanda maalum ili kumuingiza katika mashine kubwa ya kumfanyia utafiti wa mwili wake. Hii mashine hutumika sana kufanya utafiti kwa mgonjwa, mwili wote mzima ukiingia katika mashine hiyo, huku wakitazama kupitia kompyuta na kumhudumia mteja, na kujua shida ya mgonjwa iko pande gani.

Mhudumu wa afya ako katika zahanati huku mgonjwa ameketi kwenye kiti amepeana kitabu chake kuonyesha kwamba yale maradhi ako nayo daktari ako makini kuyaangalia ili akapata kumpa matibabu mgonjwa huyu. Wote wamevalia barakoa.

Mama amevalia gloves mkononi huku amejifunika barakoa. Mgonjwa naye ameketi kwenye kitanda, anajariu kumuinua ili amweke katika sofaseti. Mgonjwa huyu amekaa amelemewa sana na ako katika maumivu makali.

Mama amekuja katika zahanati ya afya akiwa na mtoto ili apate chanjo. Chanjo hii hupeanwa kwa watoto wachanga na hii hupeanwa kupitia kwa mdomo na daktari ama muuguzi wa afya ana mhudumia mama huyu kwa njia ya makini sana.

Mganga wa ramli ameketi huku ako na vitu vya kila aina kwa ajili ya uganga na wateja kuhudumiwa kwa ajili ya uganga na mambo ya giza mganga huyu amejiandaa kupokea wageni kupitia ramli na kuwauguza kupitia njia ya giza kweli mambo haya yapo katika dunia hii yanatumika.

Mama ameleta mtoto kwenye zahanati ya kiafya, na daktari anampea mtoto chanjo kupitia kinywa chake. Chanjo hizi mingi mara nyingi hupewa watoto wachanga, kwa ajili ya kukinga afya zao na maradhi mbalimbali.

Muuguzi katika hospitali ya watoto, huku anafurahia. Anampokea mgeni. Mtoto amezaliwa amelala katika mashine ya kuhifandi watoto ama incubator . Anatabasamu na akifurahia kazi yake.

Vyoo vimejengwa katika njia ya kisasa. Mwalimu mkuu akimuonyesha mwenzake kwamba kuna mahali kwa kunawa mikono pamoja viko vyoo vya wanawake na vya wanaume.

Kibango kinachoonyesha kampuni ya dawa za kienyeji inayoitwa AHASAKA ambapo wameonyesha chupa na dawa ya kuinua uume, dawa ya kusisimua misuli ya kiume, dawa ya kufanya kwamba wewe ambaye uko na shida ya uzazi ama shida ya kushughulikia maswala ya nyumbani utaipata kwao.

Hii ni chanjo ya ugonjwa wa surua. Chanjo hiii mara nyingi hudungwa watoto wwenye umri mchanga, kwa ajili ya kujikinga kutokana na maradhi ya ugonjwa huu wa surua. Mara moja fanya hima kama mzazi upate mtoto wako chanjo hii kwa ajili ya kulinda afya yake.

Katika meza ya maonyesho kuna dawa aina ya tofauti tofauti haswa kuna dawa ya kupunguza msongo wa mawazo, kuna dawa ya kutibu maini, kuna dawa ya kutibu pia mifupa ya kufanya mifupa iwe na nguvu na dawa zinginezo nyingi zimo hapa.

Daktari ameshikilia chupa mkononi huku amedunga mmoja sindano, kutoa dawa kwenye hiyo chupa ilikumdunga mgonjwa ama kumdunga mtoto chanjo, hivyo ndo daktari mara nyingi huwa wanafanya.

Ajali imetokea na magari yameshika moto. Watu wameenda kutazama yaliojili huku wakijaribu kuokoa labda kama angalau kuna watu ambao hawajateketea katika ajali hio. Ajali hio inakaa ina moto mwingi sana na watu wanajaribu kukaa kwa mbali wakiona watasaidia vipi. Na hii inakaa ni tangi la mafuta limegongana na mwenzake sasa limeachilia moto mkubwa sana.

Kwenye wodi ya wazazi mama amepata mtoto. Hongera mama kwa kujifungua mtoto salama. Mama mwenye furaha akifurahia mtoto amezaliwa akiwa na afya njema. Hongera mama, hongera mama.

Maafisa wa elimu wamekuja katika shule hii kuonyesha wanafunzi wa kike jinsi ya kufunga kisodo katika suruali zao za ndani ama chupi zao za ndani. Hapa wanafunzi wako makini wanapoonyeshwa jinsi ya kutumia visodo hivi kwa ajili ya matumizi yao ya ndani.

Mgonjwa ako kwenye kitanda kwa daktari wa meno, daktari wa meno anamshughulikia mgonjwa kwa ajili ya jino ama meno yaliyoumia ama meno yatibiwe kwa sababu ya kuuma na daktari ako makini kwa kumtibu mgonjwa huyu.

Muuguzi wa kiafya anamdunga huyu mwanadada sindano aliyevalia barakoa na miwani. Muuguzi naye amevalia barakoa akimdunga chanjo, chanjo ya korona ambayo ilikuwa inadungwa watu hapo awali.

Wanafunzi wamepiga laini ili kupata maji ya kukata kiu katika shule yao. Tangi hili la maji kubwa limepewanwa na kampuni ya Hope Care . Ni kwa ajili ya wanafunzi kupata maji safi na matumizi yao hapo shuleni.

Mhudumu wa kiafya ama daktari anahudumia mama mwenye mtoto. Mama mwenye mtoto amejifunika barakoa huku mtoto akimlaza apate chanjo kwenye mdomo wake, huku madaktari wengine wakitazama kwa mbali na kuchukua video ya huyu daktari anavyohudumia huyu mama.

Mhudumu wa kiafya amemtembelea mama katika nyumba na kumpea mawaidha ama kumpea maagizo ya dawa anazotumia nyumbani. Wahudumu hawa mara nyingi hutembelea wagonjwa na kuwapa mawaidha na kuwapa chanjo na kuwapa madawa na kuwatia moyo katika maisha. Asanteni wahudumu wa nyumbani kwa kufanya kazi nzuri.

Mama wa kimaasai anamuonyesha mgeni jinsi ya kutumia na kushona ushanga kupitia kamba na kupitia sindano. Mama huyu ameketi huku akipata maelezo kupitia kwa mamake maasai kujifundisha ili kushona shanga ambazo amezivaa katika shingo na katika mikono.

Watu wamekuja kwa ajili ya kupata chanjo, watu wengi wamepiga laini, foleni iko ndefu sana, wengine wamesimama wazee wameketi wakihudumiwa na wahudumu hawa wa kupeana chanjo, leo hawa wahudumu wako na kazi kubwa sana ya kupeana chanjo.

Gari la ambulansi limepangwa vitanda vizuri na sehemu nzuri ya wagonjwa. Kitanda maalum kiko hapo cha kubebea mgonjwa na kumkimbiza katika matibabu mengine ya mbadala. Gari hizi huwa zinapelekwa katika mwendo wa kasi na huwa zinapewa ruhusa barabarani. Huwezi zuia hata kukiwa na jam ama kukiwa barabara imeshikana.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anamchanja mama chanjo aliye pia valia barakoa katika zahanati hii. Chanjo hizi mara nyingi hupewa watu ambao wako na Corona ama kuzuia ugonjwa wa Corona katika zahanati hizi.

Mkulima amevalia magwanda maalum huku amebeba mtungi katika mgongo wake (mtungi wa dawa) akinyunyuzia dawa kwa mimea yake kwa ajili ya kuangamiza wadudu ambao wanaambukiza mimea yake ili mimea ikapate kuwa bora kwa matumizi ya watu.

Maafisa wa afya ya wakulima wanayaskiza mawaidha ya afisa mkubwa wa kilimo mifugo huku wakitazama na kuyaskiza kwa umakini sana mawaidha ili wakapate kuwahudumia wakulima na wafugaji katika njia nzuri na mafunzo mazuri kwa ajili ya mifugo na mkulima pia.

Kwenye zahanati la afya, mama amekuja na mtoto wake kupokea chanjo. Mhudumu wa kiafya ameshikilia sindano ili kudunga mtoto kwa ajili ya chanjo.

Mzee amekunja sura huku amevaa barakoa, akipokea huduma ya chanjo ya corona huku anakaa kama anahisi uchungu anapodungwa sindano hiyo na daktari.